Kitabu hiki ambacho kina rangi ya samawati, na vilevile rangi nyeupe, ni cha gredi ya saba cha somo la sayansi ya kompyuta, kimechapishwa na wachapishaji wa Longhorn.

Wachezaji hawa ambao ni walemavu wanaocheza mpira wa kandanda wamevalia, jezi ambazo zina rangi nyekundu zilizoandikwa Kenya na suruali na soksi zina rangi ya kijani kibichi.

Wachezaji hawa wako katika uwanja wa michezo, katika uwanja huu kuna viti vya rangi ya rangi ya nyekundu na vile vya rangi ya kijani kibichi .Wachezaji hawa ni walemavu wanaocheza mchezo wa kandanda.

Kitabu hiki ni cha darasa la pili, kitabu hiki kina rangi ya kijani kibichi na samawati vilevile kumechorwa picha za watoto. Kitabu hiki ni cha afya, usalama na tabia njema.

Mwanadada huyu yuko katika mto ambao unaitwa Oise. Amevalia nguo ya rangi nyeusi iliyo na mstari wa rangi nyeupe na kwenye kichwa chake amevalia miwani. Yuko katika mazoezi ya kuogelea.

Jumba hili ni la ghorofa. Lina madirisha ambayo yametengenezwa kwa kutumia chuma. Milango yake imetengenezwa kwa kutumia mbao. Lina mabati ambayo yana rangi nyekundu.

Ubao huu wa shule unaelezea vitu ambavyo mwanafunzi anafaa kuvifuata akiwa shuleni kwa mfano kuheshimu sheria, kufanya kazi pamoja, kuheshimiana, kushindana katika hali nzuri, kufuata maagizo , kuwaskiza walimu, kuchunga saa na kadhalika.

Wachezaji hawa, wanacheza mpira wa walemavu. Timu moja imevaa jezi ambayo ina rangi ya kijani kibichi na nyeupe ilhali ile nyingine imevaa jezi ambayo ina rangi nyekundu na nyeupe.

Kitabu hiki cha mwanafunzi wa gredi ya pili kinajulikana kama nyota ya kiswahili kinachozingatia mtaala unaozingatia umilisi kimeidhinishwa na KICD.